Kompyuta mpakato iliyofunguliwa nusu imewekwa mezani karibu na store ya vitabu vilivyopangwa kwa mlingano. Vitabu hivyo vimewekwa kwa safu moja, moja juu ya jingine na vinaonekana kuwa vya kujifunza au vya marejeo.

Muundo wa kisasa ya kujifunza mtandaoni. Kompyuta kubwa, ambayo inaonyesha video ya mafunzo, ikieleza mwalimu akiongea na mwanafunzi. Juu ya kompyuta, kuna vijana wawili wanatumia kompyuta za mikono, wakiwa wanajishughulisha na masomo au kazi ya mtandaoni. Mmoja wao ameketi chini akiwa na kompyuta, na wengine ameketi juu ya kompyuta kubwa.

Mtu anafanya kazi kwenye kompyuta, anabofya kwenye kifungo cha kompyuta huku akionyesha ishara ya kifaa cha video na picha za mafaili zinaonekana kwenye screen. Hii inadhihirisha matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa faili na vyombo vya habari kama video na picha.

Ukumbi wa maonyesho au mihadhara ulioundwa kama sehemu ya miundo mbinu ya elimu ,ambapo wanafunzi au washiriki hukusanyika kwa ajili ya mafunzo midahalo, tamasha au matukio ya kielimu kwa utulivu na mpangilio bora.

Uwanjani kundi la wanawake kadhaa wanacheza mpira wa kikapu kwa kasi na ustadi mkubwa. Mmoja aliyevaa jezi ya buluu anakimbia kwa kasi akiwa na mpira akijaribu kumwepuka mpinzani wake aliyevaa manjano. Katika mandhari ya nyuma, watu wengi wamekusanyika kushuhudia mchezo huo wa kusisimua. Baadhi wanasimama wakipiga makofi na kushangilia kwa sauti kubwa.

Mtoto mdogo mwenye mguu wa bandia anacheza akitumia kizuizi cha maumbu pamoja na mwanamke mzima labda mlezi au mwalimu. Mtoto huyu ameketi sakafuni akiwa amevaa sweta jeupe na sketi ya buluu, na anaonekana mwenye furaha na kujiamini anapojaribu kupanga kizuizi cha mbao.

Watu wanne wamekaa kwenye viti wanatumia lugha ya ishara kuwasiliana. Watu hawa wanaonekana kuwa wenye mahitaji maalum ya kusikia au kuzungumza. Na wanatumia mikono kueleza mawazo na kuwasiliana kwa furaha. Wote wanatabasamu, hali inaonyesha kwamba wanafurahia mazungumzo yao.